Watu wameketi kwa mpangilio wakiwa wamevalia barakoa. Mama mmoja amefunga kitambaa kichwani, mwingine aliyesimama amevalia rinda na fulana nyeusi. Mwisho wake ako na sare nyeupe viti ni vya mauaji.

Wauguzi hawa wamevalia sare zenye rangi tofauti pamoja na barakoa na kofia kichwani. Viatu vyao ni vyeupe. Mmoja ameshika kitabu mkononi. Mbele yao ni kitanda chenye shuka nyeupe.

Baadhi ya watu wamevalia barakoa ambazo hazifanani. Muuguzi ana shindano mkononi. Kwenye meza ni vifaa vya kuchanja. Baadhi ya watu wameketi na wengine kusimama ambao hawayuko sehemu moja.

Wauguzi wamevalia sare za kinga za rangi ya samawati. Mmoja ndiye aliye na ya kibichi, barakoa na kofia pamoja na glovu mikononi. Wanatumia vifaa tofauti katika chumba hiki.

Mama aliyeketi kwenye kitanda ako na mgongo ameshika mkononi amevalia blausi nyekundu na suruali ndefu nyeusi. Kando yake ni mito na kitanda iko na muundo wa chuma.

Mama na mtoto wako chini ya neti. Kitanda chao kimetandikwa shuka ya kibichi. Ameinua mkono juu, na nguo ya maridadi. Kando yao kuna mto ya kulalia.

Wauguzi hawa wamevalia sare za kazi, ikiwa ni kofia, barakoa na kinga mikononi. Mmoja wao ambaye yake ni tofauti ako na miwani.

Muuguzi ,sare yake ni ya waridi. Amevalia barakoa na glavu. Anamdunga mgonjwa shindano aliyeketi. Kando yake ni wamama waliovalia rinda za rangi tofauti na maua.

Wauguzi hawa wana kalamu na simu mkononi. Mmoja akiwa amevalia kofia na blausi ya waridi. Kwenye meza kuna vitabu na vitu zingine tofauti. Mama aliyevalia barakoa na kitambara kichwani, amebeba mtoto mgongoni.

Watu wameketi katika hali ya mpangilio. Wamevalia barakoa kila mmoja. Nguo zao ni za rangi tofauti, nyeusi kwa nyuepe, nyekundu. Mmoja aliyesimama akona fulana nyeusi. Mbele yake kuna viti na muuguzi.

Muuguzi mwenye sare nyeupe, anamdunga mgonjwa sindani, akiwa na kitambara kichwani. Wote wamevalia barakoa. Kando yake kuna mama mwenye rinda amesimama.

Muuguzi aliyevalia kiakisi cha buluu, barakoa na glovu mikononi. Anampima mgonjwa mwenye blausi ya maua. Nyuma yake amesimama amevalia nguo nyeupe.

Wauguzi hawa wamevalia sare ya kibichi, viatu vyeupe, barakoa na kofia. Mikononi mwao wako na glovu. Wamebeba mgonjwa kwenye kitanda, shuka yake ni nyeupe.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe ameketi na anatumia vyombo vya mahabara kumuhudumia mgonjwa aliyesimama na kushikilia meza. Nyuma yake kuna kiti cheusi.

Muuguzi huyu ambaye amevalia vifaa vya kinga, anamhudumia mgonjwa. Ako na pipe kwenye mapua, amejifunika shuka leupe . Vitanda vingine viko na watu.

Watu hawa waliovalia vifaa vya kinga, kwenye rangi ni vyeupe, wananyunyizia dawa, mbele yao kuna moto. Kando ya shamba hili, ni mimea ambayo ni ya kibichi.

Msichana aliyevalia nguo nyeusi pamoja na barakoa ameinua mkono wake wa kulia juu, anadungwa shindano na muuguzi aliyevalia nguo nyeupe. Baadhi ya wengine wamesimama, wakiangalia.

Katika kliniki tembezi kuna watu wenye umri na jinsia tofauti. Rangi za nguo zao sio sawa. Katika kliniki kuna maandishi ya maelezo. Na miti ziko mahali hapa.

Kliniki tembezi, ambacho kina maandishi za rangi tofauti. Chenyewe ni cheupe, kimefunguliwa mlango. Kando yake, kuna bendera ya matangazo za huduma wanazopeana. Magurudumu yake mawili yako kwa karibu.

Umati huu una watu wa jinsia tofauti na hata umri. Wamama wamebeba watoto pamoja na vijikaratasi mkononi. Kwenye meza kuna madawa aina tofauti. Wauguzi wanawahudumia.

Watu wameketi katika vikundi tofauti, wanaelezeana. Baadhi yao wako na viakisi. Wengine wamesimama. Kando kuna kibao kirefu cha matangazo. Madirisha yanaleta mwangaza.

Kliniki tembezi chenye rangi nyeupe. Maandishi ya maelezo za huduma zinazopatikana. Mlango wake umefungwa. Mtu amesimama mbele yake kando ya mti na meza.

Kliniki tembezi ni cha rangi nyeupe na maandishi ya maelezo. Mtu mmoja amesimama kwenye mlango na umefunguliwa, wengine wako nje. Mmoja ameinama kando ya meza na kiti.

Wauguzi wamevalia viakisi na suruali ndefu. Wawili wameinama, mmoja amesimama. Mtoto huyu anadungwa sindano ameshikwa na mamake. Kwenye meza kuna sanduku ya vifaa vinavyotumika.

Gari la huduma za hospitali leupe limeegezwa kando. Watu aina tofauti wanangoja kupokea huduma hizi ikiwa ni wazee, wamama, watoto. Mmoja amesimama. Dawa zimewekwa juu ya meza. Aliyekalia kiti cheupe ni mwanadada.

Wauguzi hawa wamevalia nguo zenye rangi tofauti kama vile zambarau, nyeusi, nyeupe. Wanampima mtoto huyu urefu, wamevalia barakoa.

Gari leupe la kliniki tembezi, lina picha zimechorwa za huduma tofauti wanazopeana. Nyuma yake kuna gurudumu na makaratasi chini. Mtu aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi na bahasha mkononi, amesimama na mlango ukiwa umefunguliwa karibu na hema.

Kwenye kliniki tembezi , mama amekalia kiti cheupe. Wauguzi wawili wamevalia sare zinazofanana za juu. Nyuma yao kuna watoto. Kiti cha magurudumu kiko kando.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe na koti la mawimbi ana vitabu mkononi. Mama ameegemea kwenye ukuta akiwa amefunga leso na kitambara. Wote wakona barakoa.

Kliniki tembezi kimeegezwa, milango yake imefunguliwa unatumia ngazi kupanda juu kuna vitu, watu wameketi kando yake, vibao vya matangazo vimeegezwa.

Muuguzi aliye valia kiasisi cha manjano na barakoa anaandika. Kando yake kuna simu. Madawa za aina tofauti kwa ukubwa na udongo. Wagonjwa wanangonjea kuhudumiwa. Wengine wakiwa Wameketi kwa umbali kiasi.

Gari la kliniki tembezi lina matangazo tofauti. Picha zimeandikwa za maelezo ambayo yanapatikana katika huduma hii. Miti iko kando yake.

Mwanadada amevalia king'ori chenye maandishi mieupe na rangi ya manjano kando yake . Fulana yake nyekundu ni ya mikono mirefu. Barakoa ni ya mawimbi. Amechana nywele. Kando yake kuna watoto watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike.

Umati wa watu wanatembea wakitangaza huduma za macho zilizochorwa kwenye bendera. Baadhi yao wamevaa barakoa. Fulana zao ni nyekundu na suruali ndefu, viatu tofauti.

Baadhi ya watu wanashuka gari la kliniki tembezi, ambalo ni leupe na lenye michoro za huduma zinazopatikana. Wengine wameketi nje yake, na nguo za rangi tofauti.

Wanaafya hawa wamevalia kiakisi cha mawimbi mmoja akiwa na barakoa na kofia nyeusi mwingine anamhudumia mzee huyu ambaye ameketi kwa kiti. Hiki kingine kiko na bagi nyeusi.

Nje ya kliniki tembezi, watu watatu wameketi, mbele yao ni meza nyeupe, kando ni ngazi za kuingia ndani, kuna maandishi ya ishara za kuonyesha huduma zinazopatikana.

Watu wa jinsia na waliovalia nguo tofauti, wamesimama na wanatabasamu wakiangalia mtoto aliyebebwa na mama huyu. Kando yake kuna mwanandada. Nyuma ni pazia za kimawimbi.

Watu walio katika mkutano, wengine wameketi, baadhi yao wamesimama. Kwenye meza kuna bidhaa tofauti. Aliyevalia miwani ako na fimbo mkononi .Mwingine anatumia kipakatalishi kilicho karibu na ukuta. Madirisha yake yako juu.

Muuguzi aliyevalia glovu mikononi na miwani anamtibu kijana ambaye amepanua mdomo anamuangalia meno yake na amelala.

Muuguzi aliye valia barakoa, nguo yake ni ya mikono mirefu na ana glovu mikononi anamhudumia mgonjwa ambaye amefunikwa uso na kupanua mdomo wake.

Wauguzi hawa wanamtibu mgonjwa meno. Wamevalia sare tofauti. Moja ni mawimbi na mwingine ni mkibichi. Kofia zao zinafana. Wana barakoa pamoja na glovu mikononi.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na barakoa na glavu kwenye mikono. Anamhudumia mgonjwa mwenye nguo yake ni nyeusi , amelalia kiti. Kando yake ni dirisha lililo na vifaa.

Katika chumba cha maabara wauguzi wanafanya vipimo. Wamevalia sare nyeupe na barakoa. Mmoja ana shuka kichwani. Kwenye meza kuna vyombo vinavyotumika.

Muuguzi aliyevalia sare na glovu ameshika moja ya vyombo vinavyotumika mkononi, zingine zikiwa zimepangwa juu ya meza, pamoja na makasi.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe, glovu mikononi pamoja na barakoa anamhudumia mgonjwa mwenye nguo nyeusi amekalia kiti. Nyuma yake ni dirisha lilo na vifaa vya kutumia.

Watu hawa wako sehemu ambayo taka ni mingi. Wamevalia nguo zinafanana kama vile kofia na shati za juu. Kando yao ni mabati ambayo yako mahali hapa.

Watu wenye msalaba mwekundu waliovalia viakaisi vilivyochorwa huduma ambazo wanapeana. Kwenye miguu yao wamevalia gumboot .Maji yako kila mahali, hata miti ziko kwenye maji.

Wauguzi hawa si wote wamevalia sare. Aliyeketi chini amejifunga kitambaa cheusi kichwani. Aliye kando yake ana kofia amesimama. Baadhi ya wengine pia wameketi na kusimama. Kwenye meza ni madawa tofauti.

Mama aliyebeba mzigo wa gunia kichwani amefunga leso. Nguo yake ikona rangi mingi moja ikiwa ni ya kijani kibichi. Mwanaume aliyevalia shati ya samawati na glovu mikononi anamsaidia na barakoa. Nyuma yake ni ndoo na kibuyu ya maji. watu wengine wameketi chini.

Katika vikundi hivi tofauti huduma zake zisawa baadhi ya zingine ni za kuhudumia magonjwa ya damu na viti vimepangwa kwa usawa mmoja wa watu amesimama wengine wamevalia barakoa kuna sehemu ya kupima uzito.

Mama ambaye ana mtoto ameketi. Anasaidiwa na msichana aliyevalia nguo nyeupe, na barakoa, pamoja na glovu mkononi. Upande mwingine ni wanaume ambao wanainama karibu na vitanda. Na kwenye ukuta kuna picha.

Maji yamefurika mahali hapa. Watu wanatembea ndani wakivuka. Mama aliye mbele yao na rinda amenua nguo na kuishika. Mlango wa nyumba huu wazi. Vitu vinaenda na maji.

Maji yamefurika na wanamsalaba wekundu waliovalia viakisi wanatoa vitu vyenye rangi tofauti. Mama aliyejifunga kichwa amesimama, mwingine anatembea.

Kliniki tembezi. Rangi nyeupe kwa wingi. Ina michoro na maelezo tofauti . Mlango wake umefunguliwa. Watu wameketi chini wengine wakiwa wanatembea. Mmoja amevalia kiasisi. Mwingine amesimama ndani.

Gari la AMBULANCE limechorwa msalaba mbele yake, vioo vya pembeni vinaonekana .Nyuma yake ni nyumba pamoja na miti, tenki za maji ziko kando barabara ni ya mchanga.

Umati wa watu uko katika vikundi tofauti. Walio simama juu yake kuna miti ambazo zimefungwa na makaratasi zinaanguka . Mabati yamejikunja moshi uko mahali hapa. Aliye keti chini amevalia suruali ndefu na kofia mkononi.

Wana msalaba mwekundu wamevalia kofia za chuma kichwani. Mmoja ako na barakoa. Waumati wa watu umejaa mahali hapa. Mmoja wao aliyevalia nguo ya mawimbi na kofia pamoja na miwani anaongea kwenye simu.

Nyumba ziko kwenye taka. Mbele kuna mtu aliyesimama. Wanamsalaba mwekundu wamevalia gambuti na viakilisi vya ishara ya usaidizi. Kando kuna miti mirefu.

Maji yamefurika katika shule hii na wana msalaba mwekundu wamefika kuleta usaidizi katika mahali hapa na pia wamevalia sare za kuonyesha kazi ambayo wanafanya.

Watu hawa wanelekea sehemu moja, wakiwa na simu mkononi. Mmoja amevalia kiasisi na kofia. Kando yake kuna nyumba ambayo imeporomoka.

Kando ya mto, kuna uporomokaji wa udongo, watu ambao ni wenye jinsia tofauti, pamoja na umri, wamekusanyika mahali hapa, wakiwa wanatazama, nguo zao ni za rangi ambazo hazifanani.

Kwenye mto huu kuna taka mingi sana, zingine ziko kando na nyumba za udongo na mabati zimejengwa. Vikingi vya stima ni virefu.

Wauguzi hawa wamevalia sare ya kibichi, kofia, barakoa na miwani. Mbele yake anaosha mikono. Kuna sehemu ya sabuni na maji.

Wanafunzi hawa waliovalia sare ya kibichi na nyeupe wanapanda miti katika uwanja huu kando yake ni zingine ambazo zisha komaa jua limewaka hadi kivuli inaonekana

Nafaka za aina tofauti zimeekwa kwa vyombo kama vile, sufuria za udongo, gunia. Aina yake ni maharagwe, ndengu, pamoja na vijiko za kupima.

Vyakula hivi vya shambani ni vya aina tofauti, na vimepangwa vingine kwenye magunia na kiwete kama vile nyanya, kitunguu, karoti, viazi, kabechi na hata mboga.

Haya ni matunda ya aina tofauti. Baadhi yao yamekatwa katwa kama vile shauku, paipai, machungwa na mengineyo. Fanaka zimewekwa kwenye bakuli na kuna mboga kama vile kabichi.

Katika vyumba hivi kuna mlango katikati. Moja ambayo iko na vijisanduku vya kuweka taka kwenye ukuta kuna chati. Sehemu nyingine ya chumba hiki, kuna meza iliyo na vifaa vingine juu yake na viti kando. Dirisha la chumba hiki linaleta mwangaza.

Mama aliyesimama katika duka la dawa amebeba mtoto mgongoni. Kwenye jengo hili, kuna vibao vya matangazo, vya aina tofauti. Sakafu ya kwanza, kuna nyumba ambayo mlango wake ni wazi.

Katika duka hili, lina maandishi ya maelezo na huduma zinazopatikana mahali hapa. Imepakwa rangi tofauti. Mbele yake kuna ndoo ya kupiga deki, pamoja na kibuyu na viti ziko kando yake.

Mlango huu umefunguliwa uko na maandishi ya maelekezo juu yake. Ndani tunaona uvumbi wa taka, kwenye dirisha kuna pazia ya rangi tofauti.

Viti vilivyo katika chumba hiki si sawa. Moja ni ya plastiki, mbili ni vyuesi. Kwenye meza kuna vyombo vya kupima uzito ya urefi ikiwa ni ya mbao.

Mlango wa chumba hiki umefunguka na ndani. Kwenye meza ni kitabu na karatasi. Kiti kiko katikati. Drawer imefunguka. Sanduku la takataka liko kando yake. Mto uko juu ya kitanda. Ngumzo za ukuta zimebandikwa.

Chumba cha wagonjwa kina saidi ya kitanda moja, mama na mtoto wamelaal kwa kitanda kilicho tandikwa shuka nyeupe, wamejifunikia nyekundu, ana simu mkononi, kando yake ni kipatakilishi kinacho tumiwa kupima.

Wauguzi hawa wamevalia vifaa vya kinga. Wanamhudumia mgonjwa, kwenye ukuta kuna bidhaa tofauti vya eletroniki ambavyo vinatumika. Rangi nyeupe iko kwa wingi katika chumba hiki.

Kitanda cha mgonjwa kimetandikwa shuka pamoja na mito zimevalishwa nguo nyeupe. Kando yake kuna makabati ya kuweka vitu. Kwenye ukuta kuna simu pamoja na kengele ya kuitana na vinginevyo. Mlango wa nyumba hii umefinguliwa. Una pazia.

Vifaa hivi vya aina tofauti na rangi zinatumika hospitalini. Muuguzi aliye valia sare amesimama kando . Sanduku limeekelewa juu ya chombo cha manjano, bagi nyeusi kando na ndoo.

Sanduku la glovu liko kwenye meza ya mabati. Kando yake ni chupa za dawa. Trei za rangi tofauti ziko na vitu kama shindano, sehemu ya kupima na kuwekelea.

Muuguzi amevalia glavu, mikononi mwake ana chupa la dawa pamoja na shindano na pamba. Sare yake ni nyeupe na nyeusi. Kando ni toroli la vifaa vinavyotumika; moja ikiwa iko na pipa.

Juu ya meza kuna kompyuta na kibodi yake yenye rangi nyeusi. Karatasi na kitabu ziko kando, imeekelewa pedi ya panya. Chini yake ni drawer na spika ya kompyuta.

Muuguzi aliye valia barakoa anakitabu mkononi. Kando yao ni pipa la taka. Baadhi ya watu wamesimama. Kuna mashine ya elektronoki ambayo ni ya rangi nyeupe.

Mmoja wa wauguzi ana kitabu na kalamu mkononi. Mwingine anahudumia mgonjwa. Upande wake wa nyuma kuna aliyelala, amejifunika shuka nyekundu. Madirisha yanaleta mwangaza katika chumba hiki.

Wauguzi waliovalia sare nyeupe juu, pamoja na barakoa wanaangaliana wakisemezana. Kwenye meza kuna vifaa tofauti, aliye upande mwingine ana shati nyekundu na nywele zake refu. Kuna uzio wa chuma kando yao.

Vifaa vya kupima damu vinavyotumika kwenye mahaba pamoja na visansuku tofauti na matumizi sio sawa, ziko kwenye meza. Kando yake ni kipakatalishi pamoja na kibodi.

Wagonjwa hawa ni wa jinsia ya kike, wamefunga maleso zenye rangi tofauti. Muuguzi amevalia nguo nyeupe pamoja na barakoa. Anaandika kwenye kitabu. Dirisha lake lina mwangaza. Kando yake ni kijisanduku.

Mama aliyesimama ana rinda la maua na koti nyeusi, amevalia barakoa sawa na aliyeketi chini nguo zake ni za kibichi na samawati. Kando ya kitanda chake ni ma drawer .

Mama huyu anampima mtoto joto, ambaye akona sindano mkononi. Nguo yake ni ya maua. Leso aliyotandika ikona michoro za rangi tofauti. Kwenye mkono wake kuna pete.

Mama aliyebeba mtoto amevalia rinda ya samawati sawa na iliyotandikwa kwenye kitanda. Aliyesuka nywele nguo yake ni ya zambarau. Mtoto amefungwa na shuka iliyonyeupe. Wote wamesimama.

Muuguzi aliye valia sare ako karibu na pipa rangi yake ikiwa ni ya manjano ukuta wake ni wa samawati unao fanana na sare yake yaliyo valia. Katika sakafu kuna rangi ambazo ni tofauti.

Mgonjwa aliyekalia kiti cha magurudumu, anasukumwa na muunguzi. Kando yake kuna aliyevalia nguo nyeusi, na viatu vyeupe. Amesimama kwenye rafu ya vioo. Nyuma yao kuna viti vya kukalia.

Kwenye meza yake, kuna kibodi pamoja na panya ya kipakatalishi. Anayeuza anavalia nguo nyeupe ya juu. Nyuma yake kuna rafa ambazo ziko na dawa aina tofauti na rangi ya vijisanduku haifanani.

Wasichana waliovalia sare sawa, mmoja hana sweta. Wamesimama katika mtindo sawa. Nyuma yao ni jengo la mabati ambalo liko na chuma.

Muuguzi huyu ambaye amevalia sare anaingia ndani. Mlango umefunguliwa, mwenye rangi nyeupe na kioo. Juu yake kuna maadishi ya maelekezo. Taka la pipa liko na rangi tofauti.

Muuguzi wa kike aliyevalia sare ya kijivu, barakoa na miwani. Nywele zake zimesukwa. Anaandika, vitabu viko juu ya meza. Kiti alichokalia ni cheusi. Soketi za stima ziko kwa ukuta.

Mwanaume aliyeinama amejishika kichwa amevalia fulana ya mikono mirefu, suruali na saa ,kwenye meza ni miwani, kipakatalishi na vitabu.

Kijisanduku hiki ni cha dawa kina maandishi ya rangi nyeusi ya kuelezea jinsi ya kutumia, maanjano na kibichi imetumika katika kijisanduku hiki.

Chupa hii ya dawa kifuniko chake ni cha kijani kibichi. Upande wake mmoja uko na maandishi, ambayo yametumia rangi zisizo sawa, kama vile nyekundu, manjano, na nyeupe.

Kijisanduku hiki ni cha dawa. Kina maandishi sehemu zote yake yakiwa meupe, mekundu pia na manjano .Uzito wake umeandikwa kwenye upande mmoja.

Chupa ya dawa iko kando ya kijisanduku chake ambacho kiko na maelezo jinsi ya kutumia dawa rangi yake ni ya manjano muundo wa chupa hii ni mche duara

Sanduku la dawa lina maelezo ya maandishi katika sehemu zake zote, rangi zake zikiwa tofauti kama vile manjano, nyeupe, samawati na kijani kibichi.

Sanduku hili leupe lina maandishi meusi ya maelezo upande ya juu kando. Pia kuna dawa kwenye pakiti za kibichi tatu.

Sanduku la chupa lina michoro na maandishi sawa. Maelezo yako kila sehemu. Dawa ni rangi ya hudhurungi. Kifuniko chake cheupe kimetiwa muhuri.

Sanduku hili la dawa lina maandishi meusi na meupe yakueleza jinsi ya kutumia. Mbele, kando, na juu, liko na rangi ya mawimbi pia.

Watu wameketi chini kwa uwanja walio na nguo za rangi tofauti, wengine wamesimama na kushika chart mkononi nyuma yao ni shamba ambalo limelimwa nyumba ziko kando pamoja na miti.

Kijana aliyevalia kofia pamoja na msichana, ameshika makaratasi mkononi, yaliyo na maandishi ya rangi tofauti. Nguo walizovalia za juu ni nyeusi, kijana yake ni nyeupe.

Msichana aliyevalia shati ya kibichi, ako na sodo mkononi. Kwenye meza kuna kitabu ya samawati, rangi nyeupe kando yake. Na dawati ambazo ni zaidi ya moja ziko hapa.

Mgonjwa anayepimwa tumbo amevalia suruali nyeusi, upande wa juu ni nyeupe. Amewekelea mikono juu ya tumbo yake. Anayemhudumia amevalia nguo nyeupe ya mikono mirefu.

Watu hawa waliovalia nguo, mwavuli zenye rangi sawa. Wengine wana miwani .Nguo zao hazifanani. Nyuma yao kuna gari na majengo.

Watu hawa wamevaa nguo za rangi tofauti. Mmoja akiwa na barakoa chini ya kidevu, amevaa kofia. Wameinua vibao vya matangazo. Nyuma yao kuna jengo na vioo vya dirisha havifanani.

Muuguzi aliyevalia nguo nyeupe na kushuka nywele pamoja na miwani anampa mtoto chanjo. Wamemshika na mama yake mwenye rinda la madoadoa. Kando ya meza kuna dawa.

Mtoto huyu ako chini ya neti. Kwenye kitanda chake kuna blanketi ambayo ni ya mistari. Kando yake ni mama ambaye amefunga leso la maua. Dirisha linaleta mwangaza katika chumba.

Muuguzi aliyeketi na kuvalia barakoa, sare yake ni nyeupe, anaandika kwenye kitabu ambacho kiko juu ya meza kando yake ni kipakatalishi, kwenye ukuta kuna cheti tofauti.

Baadhi ya wamama hawa, mmoja ni mjamzito aliyefunga kitambaa kichwani. Upande wake wa mkono wa kulia mwenzake ana kikapu cheusi kwenye kiti. Muuguzi amesimama ambaye nguo yake ni nyeupe na sketi nyeusi, ameshika nywele.

Mtoto aliyevalishwa kofia ya waridi na nguo za maua anachanjwa. Muuguzi ana glovu na sindano mkononi, sare yake ni ya maua. Mama amevalia barakoa na kitambara chekundu kwenye shingo.

Munguzi amemshika mgonjwa mkono. Wote wamevalia barakoa, lakini mmoja yake ikochini ya kidevu. Wako na kofia za samawati. Nyuma yao ni kitanda, iliyo tandikwa shuka. Na mlango wa sehemu hii omefunguliwa. Ambao ukona alama ya kutoka ya moto.

Vifaa vya rangi nyeupe na mawimbi ni zaidi ya moja. Katikati yake kuna vijisanduku vya kupanga vitu. Muuguzi aliyevali skati nyeusi, blausi nyeupe, na barakoa, ameinama.

Msichana aliye valia rinda nyekundu na amesuka nywele na anadungwa sindano na muuguzi mwenye sare nyeupe na glovu mikononi. Barakoa yake ni ya rangi tofauti.

Watoto wanaosha mikono wakiwa wamevalia barakoa, nguo zao ni za rangi, aina na muundo tofauti. Watu wengine wakiwa na shughuli zisizo sawa. Kando yao ni jengo la duka ambalo lina maandishi matangazo ya huduma tofauti.

Katika chumba hiki, kuna vitamba ambayo vina wagonjwa na vingine havina. Baadhi yao wamelala na kuketi, mmoja akiwa anaongeleshwa na muuguzi. Kando yake kuna meza, na troli ya vitu.

Muuguzi huyu ambaye amevalia sare na barakoa, anamchanja mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Kuna wawili kando yake wanangoja kuhudumuwa.

Mama mwenye rinda ya maua amekalia kiti, amembeba mtoto anayedungwa sindano kwenye paja la muuguzi. Sare yake ikiwa nyeupe na kofia kichwani. Kando yake kuna yule aliyesimama.

Mama aliyevalia barakoa na kufunga kitambaa kichwani cha rangi nyekundu amebeba mtoto kwenye kifua. Muuguzi amevalia sare nyeupe. Kando yake kuna vifaa vya kutumia.

Msichana amevalia barakoa. Rinda lake ni la maua na handbagi mkononi. Anadungwa sindano na muuguzi aliyevalia sare leupe pamoja na glovu.

Kijana an funguwa mfereji kunawa mikono akiwa amevalia barakoa iko chini ya kidevu. Shati lake ni nyeupe na suruali ndefu nyeusi mwenzake anakofia kichwani na nguo ya kibichi.

Mtoto anatibiwa meno na muuguzi huyu ambaye amevalia vifaa vya kinga kama vile kofia, barakoa na glovu. Aproni yake ni nyeupe. Vifaa vingine vya kutibu viko kando ya kitanda.

Msichana aliyekalia mitungi ya rangi ya manjano anachota maji. Nguo yake ni ya kibichi na nyeusi. Anatabasamu, kando yake ni miti na jengo liko kwa umbali.

Watu hawa wamevalia nguo zinazofanana pamoja na barakoa. Baadhi yao wako na kofia ambazo hazifanani. Kwenye mikono yao ni glavu. Mmoja anatumia simu kupiga picha. Mbele yao kuna gurudumu la gari.

Watu hawa wamevalia vifaa vya kinga. Mmoja amevalia glavu anamwandika mwenzake kwenye hizi vifaa. Mlango wake ni wa samawati, ukuta wake ni mweupe.

Wanafunzi wanaosha mikono, wakiwa wamevalia barakoa. Pia walimu wao, ambao wamesimama katika milango ya darasa. Kando yake ni tengi la maji. Madirisha yamefunguliwa.

Mama aliyevalia barakoa na handbag begani upande wake wa kushoto kuna mmea na viatu. Ndoo upande mwingine na nyumba imepakwa rangi nyekundu, kijani na manjano.

Mtu aliyevalia kofia amesimama katikati choo za boma. Mlango wake uko wazi. Kando yake kuna uzio wa miti na seng'enge, maua yamepandwa. Upande wa mkono wa kushoto kuna mwavuli na vitu zingine.

Watu hawa wamevalia vifaa vya kinga vyenye rangi nyeupe. Nyuma yao ni gari, mbele ni wengine waliosimama kando ya nyumba na baadhi ya miti ziko pale.

Wauguzi waliovalia viakisi sawa, moja ako na kifaa cha kupima mkononi. Wote wamebeba begi kwenye shingo moja ana miwani. Aliye nyuma yao amejifunikia na kuvalia kofia kichwani.

Kitengo cha kunawa mikono kimeegezwa kando ya ukuta. Kuna ndoo na karai ya mawimbi. Kando yake kuna sabuni ambayo ni ya kuosha mikono.

Kijana ambaye amejishika mgongo na kuinama kinyasa yake nyeusi. Shati ya juu ni ya mikono mifupi. Kwenye kichwa amevalia kofia ya kinga. Baiskeli yake ni ya rangi nyeusi.

Mtu aliyevalia kofia ya zambarau amesimama kwa mkongojoo mbele yake ni bendera ya matangazo iliyoandikwa kwa rangi nyekundu anaitazamia na imefungwa kwenye mti

Nyungu hizi za kitamaduni, zimerembeshwa na shanga. Kando yake kuna chupa zenye rangi tofauti, pia na makaratasi, na ndoo, na beseni silizoekwa vitu.

Chupa hizi ambazo hazifanani katika ukubwa na rangi ni za dawa. Meza iliyo tumika kuwekelea ni ya duara. Kando yake kuna stuli ambayo iko na vitabu. Bagi iko chini na imefunguliwa

Mimea tofauti zimemea kwenye shamba kama vile kitunguu. Nyumba ya miti na paa la mabati pamoja na ingine ya udongo ziko sehemu ya juu miti ziko kando.

Shamba hili liko na mimea ya aina tofauti moja yake ikiwa ni kitunguu ya matawi. Nyumba hii imejengwa kwa miti na mabati. Kando yake kuna ingine ambayo inaonekana kwa umbali.